Mistari mingi ya umeme imenyooka angani. Nguzo refu za zege zinaibeba, zikisababisha kivuli kirefu chini yake. Miundo mbinu hii ni muhimu kwa usambazaji wa umeme katika eneo hili.

Vino vikubwa vinavyotoa moshi mweupe, vinaonekana vikiwa vimewekwa katika eneo lenye miti mingi na milima kwa mbali. Miundo mbalimbali ya kiwanda inaonekana imetawanyika eneo lote, ikionyesha uzalishaji wa nishati.

Mistari ya umeme na nguzo zimejengwa angani, zikipitisha nguvu. Chini yake, jengo refu la kisasa linaonekana kwa sehemu. Mbingu ina mawingu meupe, huku miundombinu hiyo ikisimama juu.

Mradi mkubwa wa nishati, unaonekana kutoka juu. Ukiwa na majengo mengi na miundo ya viwanda. Moshi mweupe unatokana na minara kadhaa ya kupoeza, ikionyesha uzalishaji wa nishati. Sehemu kubwa ya eneo imefunikwa na mitambo na miundombinu, inayohusiana na uzalishaji umeme. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima, na ardhi iliyostawi.

Tuo la kusambaza umeme linaonekana wazi, likiwa na nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme. Majengo madogo yaliyopakwa rangi nyeupe na nyekundu yanaonekana nyuma. Miundo mbinu hii ya umeme inaashiria kituo muhimu cha usambazaji wa nishati.

Mnara mrefu wa umeme umesimama wima angani, miundo yake ya chuma imejengwa kwa nyekundu na nyeupe. Nyaya za umeme zimeenea kote juu ya mnara. Mbingu ni bluu na mawingu meupe yameongeza uzuri.

Mitambo mikubwa ya umeme imesimama wima angani. Nguzo na nyaya zinaenea mbali, zikionyesha mtandao wa usambazaji. Anga ni buluu wazi na hakuna mawingu makubwa. Hii inaonyesha kituo cha kupoza au kusambaza umeme.

Shamba la umeme linaonekana wazi likiwa na nguzo za wanya nyingi. Bendera zenye nembo ya Kenya Power zimepandwa ndani ya eneo hilo. Kuna vizuizi vya manjano na nyeusi ardhini, vikionyesha usalama. Eneo lote limezungukwa na ukuta mfupi na nyuma yake kuna miti.

Nguzo kubwa ya chuma inaonyesha miundo ya umeme. Nyaya nene zimeunganishwa juu zikipita angani. Bingu ina mawingu meupe yaliyotawanyika. Huu ni mnara wa kusafirisha umeme wa voltage ya juu.

Jengo refu la gorofa linaonekana likiwa na kuta za matofali na madirisha ya buluu. Nguzo ndefu za umeme zimesimama mbele ya jengo hilo zikiwa na nyaya zilizounganishwa. Uzio wa chuma wa buluu unazunguka mali na miti midogo imepandwa karibu na barabara ikitoa mazingira ya mjini.

Miundo mikubwa ya chuma imebeba nyaya za umeme, vifaa vya umeme vimepangwa chini ya miundo hiyo. Jengo dogo linaonekana kwa mbali. Anga lina mawingu meupe na linatoa mwanga wa kutosha.

Safu za vifaa vya umeme zenye umbo la jumla na nyaya nyingi zimepangwa wazi, nguzo zenye rangi nyekundu na nyeupe zinaonekana zikiashiria usalama na tahadhari ,inaonekana kama kituo cha usambazaji umeme au substation , huenda nchini Kenya ikizingatiya ripoti za hivi kuhusu mradi ya substation huko Nairobi na maeneo mengine.

Tembo mweusi anatembea kwenye eneo la wazi huku mlinzi wa wanyama akimfuata kwa karibu. Ameshika blanketi. Tembo ana kifaa kidogo cha rangi ya waridi kinachoning'inia mgongoni mwake. Wote wawili wanaonekana kutulia kwenye nyika kavu.

Duka la soko linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri zikiwemo nyanya, viazi na vitunguu. Vyungu na ndoo zimetumika kuhifadhi mazao hayo, zikionyesha wingi wa bidhaa zinazouzwa. Mchuuzi anasimama nyuma ya bidhaa zake akisubiri wateja.

Rundo kubwa la takataka limejaa kando ya mkondo wa maji machafu, likionyesha mazingira yasiyo kuwa safi. Nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati zinaonekana nyuma, zikionyesha makazi ya watu. Nguruwe wawili wanatafuta chakula katikati ya takataka, ishara ya uchafu mkubwa wa mazingira.

Mto wenye maji machafu unapita katikati ya makazi ya watu, ukionyesha mazingira yasiyokuwa safi. Kando ya mto kuna njia ndogo iliyotengenezwa kwa mawe na udongo ikitumiwa na watu. Majengo ya makazi yameonekana kwa umbali na kuna dalili za taka na uharibifu wa mazingira.

Watu wanne ambao wamevalia fulani za njano zenye kuakisi mwanga wanajitahidi kusafisha taka nyingi zilizotupwa karibu na maji machafu. Wanaonekana wakitumia vifaa vya kusafisha kama vile reki kukusanya takataka hizo. Nyuma yao kuna rundo kubwa la takataka na makazi duni zikionyesha hali mbaya ya mazingira.

Tembo watatu wachanga wamesimama kwenye ardhi yenye rangi ya nyekundu iliyojaa majani na matawi yaliyokatwa. Mmoja wao amevaa blanketi ya buluu na machungwa na mwingine amevaa blanketi la buluu. Watu watatu wanaonekana kwa mbali.

Wanavikundi kadhaa wamevaa mavazi meusi na shanga za kitamaduni wakicheza. Wanaonekana wakiwa na vijiti au silaha nyembamba mikononi mwao wakifanya harakati za densi. Nyuma yao kuna viti vingi vilivyopangwa vikionyesha kuwa wako ndani ya ukumbi mkubwa.

Kinyonga mkubwa mwenye rangi ya chungwa na kijivu amepumzika juu ya mbao zilizopigiliwa. Ngozi yake ina muundo wa kipekee na mkia wake mrefu umejikunja kando. Nyuma yake, kuna waya wa matundu unaoashiria kuwa labda yuko katika mazingira ya kufungwa au sehemu ya makazi ya wanyama.

Mwanaume ameketi karibu na mkondo ya maji machafu akijaza vyombo mbalimbali na maji, amezungukwa na galoni za manjano na chupa za plastiki zenye maji. Nyuma yake kuna nyumba za mabati na watu wachache wanaonekana wakishughulika. Mazingira haya yanaonyesha hali ya maisha katika maeneo duni.

Kiboko mchanga ambaye amesimama katika mchanga, anaonekana akiwa katika mazingira ya nje. Nyuma yake kuna uzio wa chuma, na mbele yake kuna majani ya kijani kibichi.

Nyumba za kifahari zimejengwa kando ya ziwa. Maji ya ziwa yana akisi majengo na miti. Kuna boti ndogo inayo elea karibu na ukingo. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya kuvutia.

Wana sarakasi wanne waliovalia suti zenye mistari mekundu na nyeupe wakiwa wanajiweka katika umbo la pyramidi kwenye jukwaa kubwa la mbao lenye kung'aa ,watazamaji wamekaa kwenye viti vilivyopangwa kuzunguka kuchukua wakishuhudia onyesho hilo, paa duara na jengo linaonekana juu likikamilisha mandhari ya burudani.

Mwanamume anachakaza taka kwenye jaa kubwa. Mazingira yamejaa uchafu na taka za kila aina. Nyumba duni zinaonekana kwa mbali. Maandhari inaashiria eneo la makazi duni na taka nyingi.

Katika sehemu moja, maji yanaruka kutoka kwenye kiunganishi cha buluu kilichowekwa kwenye bomba kubwa jeusi. Sehemu nyingine linaonesha mvuke au moshi ukitoka kwenye bomba lingine refu lililolala chini, huku maji yaliyotwama yakionekana karibu. Mazingira yote yanaonesha matatizo na mabomba hayo, labda kuvuja.

Kundi la wamasai wamekusanyika nje wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Mwanaume mmoja mzungu ameungana nao kwa picha ya kikundi. Wengine wamebeba vijiti virefu na wanawake wamevalia shanga. Mandhari inaonekana kuwa ya asili ikiwa na miti na mimea nyuma.

Hifadhi hii ina miti mingi yenye majani mabichi. Njia za kutembea zimetengenezwa kwa mawe ya kahawia. Kuna uzio wa mbao unaozunguka eneo hilo. Watu wachache wanaonekana wakifurahia utulivu wa bustani.

Mazingira yaliyoharibika yanaonekana karibu na mtu. Nyumba za mabati zimeathirika na uharibifu. Mtu mmoja anatembea karibu na kingo za mto uliofurika. Mimea iliyoharibika imetapakaa ardhini, ikionyesha athari za mafuriko.

Jengo refu la kifahari lenye chapa ya samsung limejengwa katikati ya jiji. Sanamu kubwa ya shaba imesimama mbele ikitazama eneo hilo. Chemchemi ya maji inaongeza uzuri kwenye mandhari. Upinde wa mvua mdogo unaonekana juu ya chemichemi ikipamba anga.

Sanamu ya Shaba imesimama wima kwenye eneo la wazi. Majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma yake. Barabara na magari yanapita karibu na sanamu. Miti michache pia inazunguka eneo hilo la kihistoria.

Mbuni mmoja amesimama kwenye nyasi kavu zilizogeuka rangi ya kahawia manjano. Anga ni kubwa na lina mawingu mepesi likionyesha mandhari ya wazi. Kwa mbali kuna mistari ya milima au vilima na unaweza kuona ishara za makazi ya binadamu.

Njia ya udongo inapita katikati ya miti mirefu. Nyasi za kijani kibichi zimetanda pande zote mbili. Nje kidogo ya njia, miti michache imepunguzwa matawi. Mandhari inaonyesha bustani au hifadhi ya asili.

Mbuni mkubwa mweusi amesimama mbele ya miti na vichaka, akionyesha shingo yake ndefu na miguu yake mirefu. Manyoya yake meusi yanangaa na mkia wake una manyoya ya rangi ya kahawia. Ndege huyu anaonekana amesimama pekee yake akitazama mazingira yake ya asili.

Kifaru wawili wanavuka njia ya udongo porini. Njia hiyo inapitia kwenye nyasi ndefu zilizokauka. Miti ya kijani inafunga mandhari kwa mbali. Mandhari inaonyesha wanyama pori wakiishi katika mazingira yao asili.

Simba jike anakaa wima katikati ya nyasi ndefu zilizokauka. Macho yake yanaonekana yakitazama upande, labda akichunguza mazingira yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima au vilima vilivyofifia bluu chini ya anga.

Wafanyakazi watu wamevalia fulana za rangi ya kijani kibichi wanaonekana wakitumia vijiti kukusanya takataka wakionyesha juhudi za kusafisha mazingira machafu. Eneo hilo linaonekana kuwa dampo au mahali penye uchafu mkubwa wa mazingira.

Maafisa kadhaa wa usafi wanajitahidi kukusanya takataka nyingi zilizorundikana; wakiwa wamevalia sare zao za kazi. Wanashughulika na rundo la uchafu, huku baadhi ya mifuko ya bluu iliyojaa takataka ikionekana karibu. Mandhari ya nyuma inaonyesha makazi duni, ikionyesha changamoto za mazingira katika eneo hilo.

Mto wenye maji machafu yanatiririka kwenye kasi unaonekana. Nyumba duni zimejengwa kando ya ukingo wa mto. Takataka zimetapakaa ardhini karibu na makazi. Mandhari inaonyesha adhari za mafuriko na uchafuzi wa mazingira.

Mashine kubwa inatumiwa kuinua bomba la rangi ya buluu kwa kutumia nikanda ya chuma. Dereva aliyevaa kofia ya usalama anaonekana ndani ya gari hilo la kazi. Bomba linawekwa juu ya ardhi kavu tayari kwa shughuli za usakinishaji. Hii huashiria kazi ya ujenzi wa mfumo wa pipeline .

Reli mbili za treni zinaenea kuelekea upeo wa macho. Jua linachomoza katikati ya majengo marefu ya jiji. Miti iliyokauka na taa za barabarani zimepangwa kando ya njia. Mandhari inaonyesha uzuri wa machweo au mawio mjini.

Mwanaume anampiga picha mwanamke aliyeketi juu ya mwamba karibu na maporomoko ya maji. Maji meupe yanaporomoka nyuma yao yakionyesha uzuri wa asili. Mazingira ya miamba na maji yanaonyesha eneo tulivu na la kupendeza.

Kundi la vijana wanajitolea kusafisha eneo. Wote wamevaa fulana za rangi ya chugwa na wengine barakoa. Nyasi ndefu zimetawala maandhari nyuma yao, shughuli hii inaonyesha juhudi za kulinda mazingira.

Wamaasai wanaruka kwa shangwe wakifanya dansi ya kitamaduni. Wamevalia shuka zenye rangi nyekundu na kuonyesha utamaduni wao. Wanaume wawili wameruka juu angani wakionyesha nguvu zao. Mandhari inaonekana kuwa na nyasi na miti kwa mbali.

Mtu anatembea kwenye eneo lenye matope akibeba mzigo mgongoni na ndoo mkononi. Nyumba zilizojengwa kwa mabati ya kutu zinaonekana nyuma yake. Baadhi za nguo zimetundikwa nje ya nyumba hizo. Eneo lote linaonekana kuwa katika hali duni na chafu.

Kundi la watu wakimasaai wakiwa wamevalia shuka zenye rangi nyekundu na zambarau wamesimama kwenye duara kwenye uwanja wa udongo. Wengine wameshika fimbo ndefu, na mtoto mdogo anaonekana katikati ya kundi. Nyumba za jadi zinazoonekana nyuma zikionyesha makazi yao.

Taswira tatu tofauti zinaonyesha mifugo ikichunga kwenye malisho. Picha ya kwanza inaonyesha ngombe wakichunga kwenye nyasi kavu chini ya anga la mawingu. Picha ya pili inaonyesha kundi kubwa la kondoo wakichunga kwenye eneo la kijani kibichi. Picha ya tatu inaonyesha kondoo wengine wakichunga karibu na barabara huku gari la manjano likionekana kwa mbali.

Mtoto mdogo anasimama mbele akishika mche wa mti huku watu wazima wakipanda miti nyuma yake eneo hili linaonekana kua kame na udongo unaonekana kua huru shughuli hii inaashiria juhudi za upandaji miti na utunzaji wa mazingira.

Mto wenye maji meusi na chafu unapita katikati ya makazi ya watu maskini. Nyumba ndogo zilizojengwa kwa mabati na matofali yasiyopangwa vizuri zimejipanga kando ya mto. Hali hii inaonyesha changamoto za makazi na mazingira magumu.

Mtu anakimbia kwenye njia ya udongo ndani ya msitu mnene. Njia inaonekana kupinda kulekea mbali ikifunikwa na majani yaliyoanguka. Miti mirefu na vichaka vinavyoizunguka njia vikionyesha mazingira ya asili na tulivu.

Mbuni kadhaa wanatembea kwenye uwanja wa nyasi. Majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali. Anga linaonekana wazi na mawingu meupe machache. Hii inaonyesha mandhari ya wanyama pori na maendeleo ya miji kwa pamoja.

Viwanja vikubwa vya kijani kibichi vilivyojaa miti iliyotawanyika vimejitanua mbele. Kwa mbali majengo marefu na miundo mingine ya jiji inaonekana ikionyesha mchanganyiko wa asili na maendeleo ya mjini. Mandhari inaonekana tulivu na yenye kupendeza.

Mtaani mwa jiji, basi la abiria lenye jina team petition prominent linaonekana likiwa limepaki. Watu wanatembea kando ya barabara wakipita karibu na basi hilo. Majengo marefu yanajaza mandhari ya nyuma, yakionyesha shughuli za jiji.

Mtaa wenye shuguli nyingi ya jiji unaonekana ukiwa umejaa watu wanaotembea na mabasi ya abiria. Majengo marefu yamesimama pande zote za barabara yakionyesha ukuaji ya miji. Baadhi ya mabasi yamepambwa kwa michoro na rangi mbalimbali ikionyesha utamaduni wa matatu nchini.

Watu kadhaa wamesimama karibu na gari ya aina ya matatu yenye ni basi lenye gari ya bluu na machungwa matatu hiyo imepambwa kwa maandishi get hooked and Texas nguo zimetundikwa kwenye uzio wa chuma wa kijani kibichi upande wa kulia.

Mtaa wenye shughuli nyingi unaonyesha mabasi ya abiria na mabango makubwa yenye nambari thelathini na tatu na Nairobi aviation . Watu wanatembea na kusubiri usafiri huku magari yakiwa yamepaki kando ya barabara.

Watu wanatembea kando ya barabara iliyojaa mabasi na pikipiki. Mabasi ya blue na kijani yamesimama, yakionyesha shughuli za usafiri wa umma, Nairobi. Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu anaonekana akitembea katikati ya umati.

Maduka yaliyojaa bidhaa na mabango, yanaonyesha huduma za usafiri, yanaonekana barabarani. Mabasi aina ya matatu madogo ya abiria yameegeshwa, huku watu wakitembea katikati ya mabasi.

Matatu iliobeba abiria na mizigo inaonekana juu ya paa kuna mabango yanayoonyesha njia za eldoret, kitale, nakuru, nyahururu, olkaloi na molo. Watu wanaonekana wakishuka au kupanda na rundo la magogo limefungwa juu ya gari.

Basi la abiria lenye rangi nyekundu na vichoro ya kuvutia linaonekana likiwa limepaki barabarani. Watu wanapanda na kushuka huku mwanamke mmoja akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Mandhari inaonesha shughuli za jiji lenye majengo marefu nyuma.

Barabara kuu pana inayoonekana yenye magari kadhaa yakiendeshwa. Upande mmoja wa barabara kuna miti mingi ya kijani kibichi. Na upande mwingine kuna vijumba na nguzo za umeme. Mtu mmoja anaonekana akitembea kando ya barabara huku anga likiwa limefunikwa na mawingu.

Mabasi kadhaa ya abiria yamejipanga kwa barabara iliyo wazi, yakionyesha shughuli za usafiri. Nyumba zilizo na paa za matofali, na miti mingi zinaonekana kua nyuma, zikipendekeza eneo la makazi jijini Nairobi. Anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri.

Barabara kubwa yenye magari mengi inaonekana ikiwa na daraja la waenda kwa miguu linalovuka juu. Mabasi ya kijani na buluu yanaonekana na magari mengine ya abiria na pikipiki yanaonekana yakitembea pia kwa kasi zikionyesha shughuli za usafiri mjini.

Gari nyingi zime simama kwenye foleni ndefu barabarani zikisubiri kuendelea na safari, baadhi ya watu wanavuka barabara kwa miguu huku majengo na miti ikipamba mandhari upande wa pili. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu ikiwa na mawingu machache angani.

Mtu amesimama karibu na basi la abiria lenye rangi ya bluu na maandishi ya metro trans. Basi hili linaonekana limeegeshwa kando ya barabara wengine likosubiri abiria. Nyuma ya jengo kuna ya

Basi la abiria lenye rangi ya buluu na michoro ya kuvutia limegeeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanapanda na kushuka, huku wengine wakitembea kando ya duka la nguo. Mandhari inaonyesha shughuli za jiji likiwa na mabango ya huduma za usafiri yaliotundikwa.

Mabasi ya rangi ya buluu na kijani yamepaki kando ya barabara. Watu wengi wanaonekana wakitembea huku wengine wakiwa wamesimama. Majengo marefu yanaonekana nyuma na miti ya kijani kibichi.

Msafiri mweusi na machungwa vans twins umesimama barabarani. Abiria wanaonekana wamekaa ndani ya basi hilo. Majengo yanaonekana kwa nyuma yakipendekeza eneo la mjini.

Barabara kuu iliyojaa magari na watu inaonekana. Magari mengi yanasimama kando ya barabara huku mengine yakitembea polepole. Majengo marefu yanaonekana yamejengwa kando ya barabara yakionyesha kuwa ni eneo la jiji.

Katika mtaa wenye shughuli nyingi, watu wanatembea kando ya barabara iliyojaa magari. Mabasi ya abiria, hasa matatu za rangi ya machungwa, yamesimama yakipaki na kushusha abiria. Majengo marefu yamejengwa pande zote za barabara, yakionyesha maisha ya jiji.

Barabara kubwa yenye magari mengi inaonyesha shughuli za usafiri mjini. Kando ya barabara, majengo marefu yamesimama na treni zinaonekana zikipita kwenye reli iliyo karibu. Ng'ombe wanatafuta chakula kwenye nyasi pembeni mwa barabara wakionyesha mandhari ya kipekee ya maisha ya mjini.

Magari mengi na mabasi yamepangwa barabarani, yakionyesha msongamano wa magari mjini. Watu wanatembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamesimama karibu na mabasi. Majengo marefu yamejipanga pande zote za barabara, yakionyesha eneo la biashara au makazi.

Daladala limepaki abiria likiwa tayari kuondoka. Mwanamke mmoja anapanda akishikilia begi lake. Bango la njano linaelekeza maeneo kama aviation na mradi. Barabara imelowa kidogo labda kutokana na mvua.

Shughuli nyingi zinaendelea barabarani. Abiria wanasubiri na kuingia kwenye matatu zilizopangwa. Majengo yenye maduka na biashara yanaonekana nyuma. Watu na magari mengine yamejaa barabarani.

Barabara kuu ina magari na pikipiki zikipita. Bango la kijani inaonyesha mwelekeo wa Ngong Road na Thika A1 . Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi yao wamebeba mizigo. Miti mirefu na majengo yanaonekana pande zote za barabara.

Basi ndogo la abiria halmaarufu matatu, linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani. Nyuma yake kuna majengo marefu ya mji na miti mikubwa. Mabango ya matangazo ikiwemo moja la WIFI yanaonekana yakining'inia. Watu wachache wanaonekana wakinunua au kusubiri usafiri. Hali inaonyesha shughuli za kawaida za jiji la Nairobi.

Barabara kuu ina magari yanayo tembea pande zote mbili. Huku lori la polisi likionekana upande wa kulia. Alama ya barabara yenye mwelekeo wa Juja Road na Thika A3 imesimama katikati ya barabara. Watu wanaenda kwa miguu wanatembea kando ya barabara wakionyesha shughuli za kawaida za jiji.

Gari kubwa la abiria lililopakwa rangi ya bluu na kuwa na michoro ya kuvutia limesimama barabarani. Nyuma ya gari kuna picha kubwa ya mwanamke ikiashiria ubunifu wa magari ya usafiri wa umma nchini Kenya. Watu wanaonekana wakitembea karibu na gari hilo na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Matatu au basi dogo la abiria lenye rangi ya machungwa na buluu limesimama barabarani na mlango wake uko wazi. Kondakta anaonekana amesimama karibu na mlango, akionesha shuguli ya upakiaji au upakuaji wa abiria. Majengo na miti yanaonekana nyuma ikionesha maandhari ya mjini.

Msafara wa magari ya abiria yamesimama kwenye uwanja wa kituo yakisubiri wateja. Majengo yenye paa nyekundu yanaonekana nyuma yakizungukwa na miti. Eneo hili linaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma katika mazingira ya jiji.

Wapita njia wanatembea kwenye barabara yenye magari na mabasi, majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara. Bango kubwa la Techno linatambulika kwenye jengo refu. Watu wamekusanyika katika makundi wakionyesha shughuli za jiji.

Basi la kisasa la citi hoppa limeegeshwa barabarani likiwa tayari kubeba abiria likiwa na rangi nyeupe na kijani kibichi. Linaonekana likusubiri kuanza safari. Nyuma yake, basi jingine la buluu linafuata kuonyesha shughuli za usafiri wa umma mjini.

Mabasi mawili yamesimama kando ya barabara, likiwemo moja la City Hoppa yenye rangi ya manjano. Watu wanatembea kando ya barabara, huku mtu mmoja akipita shimo lenye maji. Jengo refu linaonekana kwa mbali likionyesha mazingira ya jiji lenye shughuli.

Magari mengi yamekwama kwenye foleni ya trafiki barabarani yakiwemo basi la abiria, gari dogo la abiria, matatu na lori kubwa la manjano. Majengo yanayofanana na vyumba vya kuishi yanaonekana kando ya barabara. Kuna watu wachache wanaotembea kando ya barabara.

Barabara kuu imejaa mabasi mawili makubwa. Basi la bluu lipo upande wa kushoto na jingine jekundu lipo kulia. Kati ya mabasi hayo, kuna mwanaume ameshika bango lenye maandishi Utawala, Airways. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa ni eneo la mijini lenye shughuli nyingi.

Magari mawili aina ya van meupe yenye mistari ya manjano yameegeshwa barabarani. Mabango yenye matangazo mbalimbali yanaonekana kwenye majengo yaliyo karibu. Moja ya magari inaandikwa Mombasa na lingine Mombasa Malindi, yakionyesha maeneo ya safari. Mazingira yanaonekana kuwa ya mji yakiashiria shughuli za usafiri wa umma.

Basi kubwa la abiria limeegeshwa kando ya barabara likiwa na mabasi mengine. Mengi yaliyopangwa kwa foleni. Majengo marefu yaliyo na matangazo mbalimbali yanaonekana nyuma yakionyesha shughuli za jiji. Watu wanatembea barabarani wakionyesha maisha yenye shughuli nyingi.

Abiria wanatembea kando ya barabara huku basi la abiria likiwa limeegeshwa. Basi hilo lina rangi ya bluu na limepambwa kwa michoro mbalimbali. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya basi hilo yakionyesha mandhari ya mjini.

Daladala yenye bango la 2 NK Sacco Nakuru Direct imeegeshwa barabarani. Nyuma yake kuna majengo ya ma mji, yakiwemo maduka yenye matangazo. Waya za umeme zinaonekana zikipita juu, na anga linaonekana kuwa jeupe. Mitaa inaonekana kuwa na shughuli za kawaida za mjini.

Kwenye mlima uliojaa miti mirefu, bomba refu la kijani limepangwa mfululizo likishuka chini. Muundo huu mkubwa unaonyesha mfumo wa uhandisi uliotumika kusafirisha maji au kimiminika kingine. Mazingira ya asili yametunzwa vizuri huku miundo mbinu hiyo ikiungana na msitu.

Bomba la kisasa lenye rangi ya fedha linaonekana wazi likiwa na tone moja la maji linaloning'inia kwenye ncha yake. Mwangaza hafifu kutoka nyuma unaangaza umaridadi wa bomba hilo likiwa limewekwa juu ya sinki au besheni.

Majengo marefu ya zege yamesimama katikati ya mti mrefu. Mnara wa maji umezungukwa na mimea inayoonyesha rangi ya kahawia na kijani. Ngazi ndefu imening'inia ubavuni mwa tanki. Jua linaonekana kuangaza angani likipa mazingira mwanga hafifu.

Mabwawa makubwa meusi ya kuhifadhi maji yanaonekana yamewekwa kwenye sakafu iliyotengenezwa na vigae. Mabomba ya kijani kibichi yameunganishwa kwenye matangi hayo, yakionyesha mfumo wa usambazaji wa maji. Kuta za nyumba zinaonekana kuwa za rangi ya kahawia nyekundu. Baadhi ya matone ya maji yanaonekana sakafuni karibu na mabomba.

Bomba hizi nyeusi zenye ncha za bluu zimepangwa kwa uangalifu. Zinafanywa kwa nyenzo imara na zinaonekana kuwa tayari kutumika. Muundo wake wa mirija unaonyesha uwezo wa kudumu na kuhimili matumizi mbalimbali.

Katika mandhari ya jiji majengo mengi yamejengwa yakionyesha makazi ya watu. Mabomba meusi yamepangwa juu ya bidhaa ya paa, ukuta mrefu wa matofali unaonekana mbele ukitenganisha sehemu ya mbele na mandhari ya nyuma.

Bwawa la maji machafu linaonekana likiwa limejaa uchafu. Mifuko ya plastiki na takataka nyingine zinaelea ndani ya tope. Udongo wenye rangi ya kahawia umezunguka maji hayo machafu. Hali hii inaashiria uharibifu wa mazingira.

Barabara imechimbwa kwa kina, ikionyesha mradi wa ujenzi. Udongo mwekundu umetapakaa kando kando ya shimo hilo. Vivuli virefu vya watu vinaonekana kwenye udongo. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi na kuna jua kali.

Pump mbili za manjano zimeunganishwa na mabomba mifumo ya vichungi vya maji ya bluu inaonekana nyuma kifaa chote kimewekwa kwenye fremu ya chuma hii inaonekana kuwa mfumo wa kusafisha au kusukuma maji.

Hili ni eneo la ardhi lililofunikwa au kulimwa likionyesha mrundikano wa udongo. Sehemu zingine za udongo zinaonekana kuwa na unyevu nyevu na kuna mimea michache iliyonyauka chini. Inaashiria shughuli ya ujenzi au kilimo ambayo imefanyika hivi karibuni.

Mistari miwili mikubwa ya mabomba meusi ya plastiki, yaliyoviringishwa kama roli inakaa juu ya ardhi ya zege. Mabomba haya, yamefungwa salama, kwa kamba za kijani. Kuashiria yamewekwa tayari kwa usafirishaji, au matumizi. Nyuma yake, miti na mimea mingine inaonekana hafifu.

Bomba la kijani limewekwa ardhini likiwa limeunganishwa na viunganishi vya bluu. Udongo unaonekana kuwa mkavu na umepasuka kidogo. Baadhi ya matawi madogo na mimea kavu yanaonekana karibu na bomba. Huenda hii ni sehemu ya mfumo ya umwagiliaji au usambazaji maji.